Pembejeo ya kilimo ambayo husaidia katika utunzaji wa unyevu nyevu na virutubisho maalumu kwa ajili ya maua. Pembejeo hii husaidia maua kukua vizuri, yenye afya na kuvutia.

Wauzaji wa dawa za wanyama, pamoja na pembejeo za kilimo; duka aina ya osho, ambalo likiwa wazi na ndani yake kuna wanaume wameketi na wengine wao wakiwa wamesimama wakiendelea kuangalia bidhaa wanazouza. Wauzaji hawa wamejikita katika uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za wanyama, ili wanufaika waweze kupata mazao bora.

Mfuko ulioandikwa maandishi ya rangi nyeusi, ambao ndani yake kuna pembejeo ya kilimo maarufu kama mbolea ya kemikali, hii ni pembejeo muhimu ambayo hupatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za wanyama inayowasaidia wakulima kuweza kupata mazao bora na salama.

Dawa ya mifugo kimiminika kilichomo ndani chupa hii yenye rangi ya kahawia iliyofunikwa kwa mfuniko wenye rangi nyeusi. Chupa hii imebandikwa karatasi iliyopambwa kwa maandishi, rangi na picha tofauti. Ikiashiria ni dawa ya mifugo inayofaa kutumika kwa ng'ombe kutibu wadudu mbalimbali.

Dawa ya mifugo. Kifungashio chenye rangi, picha na maandishi ya aina mbalimbali ambapo huwakilisha kwamba hii ni dawa ya mifugo ambayo hutumika kutibu magonjwa hasa hasa kwa mbwa wanaoanzia kilo nne nukta tano mpaka kilo kumi.

Dawa ya wanyama inayotumika kutibu magonjwa yanayotumika magonjwa yanayowasibu mbwa na paka, dawa hii ya maji imepimwa kwa kiasi cha mililita mia mbili na hutumika kutibu msongo pamoja na kuharisha.

Mwanamke mmoja akiwa ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa dawa za wanyama pamoja na agroveti akiwa ameshika dawa zilizopangwa kwenye rafu; hizi ni dawa ambazo zinawasaidia wakulima pamoja na wafugaji kupata matokeo chanya katika shughuli zao za ufugaji na kilimo.

Dawa ya wanyama inayotumika kutibu magonjwa mbalimbali yanayowasibu mifugo kama vile ng'ombe pamoja na mbuzi, ikiwa kuna kifungashio kilicho pambwa kwa picha na rangi pamoja na maandishi mbalimbali, hii inawakilisha dawa za wanyama pamoja na pembejeo za kilimo.

Dawa ya mifugo, dawa hii iliyobandikwa karatasi maalumu yenye picha ng'ombe pamoja na maandishi kadha wa kadha, hii ni dawa maalum inayosaidia kutibu magonjwa mbalimbali yanayosababishwa na vijidudu kama vile kupe haswa kwa ng'ombe.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za wanyama, kuna rafu ambapo dawa za kadha wa kadha zimepangiliwa vizuri. Utumiaji wa dawa hizi za mifugo na pembejeo za kilimo husaidia wakulima na wafugaji kuweza kupata matokeo chanya katika shughuli za kilimo na ufugaji wa wanyama.

Duka la pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama muuzaji ameketi kwenye meza akimwelezea mama aliyefika dukani hapo kujipatia pembejeo hizi za kilimo, kuna mifuko iliyojaa mbolea ambayo husaidia katika makuzi ya mimea shambani.

Bango lenye rangi za kijani ikiwa imeandikwa maandishi yenye rangi nyeupe na kijani, bango hili linawakilisha au linaonesha kwamba duka hili ni duka linauza “AGROVET” za kilimo kwa bei ya jumla na rejareja.

Nyanya zikiwa zimeoteshwa na kupangiliwa kwa safu za kunyooka katika shamba hili baadhi ya nyanya hizi zikiwa bado hazijakomaa na kuiva, hii inawakilisha zao la biashara ambalo pale ambapo litakuwa limekomaa hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa na kumpatia mkulima kipato.

Wakulima kadhaa wanawake kwa wanaume wa rika mbalimbali wakiwa katika eneo la shamba wakiendelea na zoezi la uvunaji wa zao la mahindi, zao hili ni zao la biashara kwani hupelekwa sokoni na kuwapatia wakulima hawa kipato baada ya kuuzwa.

Miti ya mipapai, ikiwa imezaa mapapai mengi yaliyokomaa na kustawi vizuri. Tunda hili la biashara humsaidia mkulima kuweza kupata kipato, kwani anapolivuna hulipeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima kadhaa wa kiume waliomo shambani wakiendelea na zoezi la upakiaji wa vitunguu vyekundu, vilivyovunwa shambani hapo kwenye gari yenye trailer kilimo hiki na zao hili ni zao la biashara kwani waingizia wakulima hawa kipato.

Ndani ya shamba lenye migomba mingi ambayo imekwisha anza kuzaa ndizi, mgomba mmoja una mkungu ulioning'inia. Zao hili ni zao la biashara ambalo hupelekwa sokoni kuuzwa na kumsaidia mkulima kupata kipato.

Wakulima kadhaa wakiendelea kufanya kazi ya uvunaji wa viazi katika shamba hili kubwa, wakifukua viazi hivi kutoka ardhini ambalo ni zao la biashara kwa huuzwa na kuwaingizia kipato.

Mazao ya vitunguu vyekundu vikiwa vimeanikwa shambani hapa. Zao hili la biashara limekwisha kuvunwa na lipo tayari kupakiwa na kwenda sokoni kuuzwa, ili kuwaingizia wakulima kipato.

Mkulima mmoja mwanamume aliyeinama akiendelea kuchunguza mwenendo wa ukuaji wa nyanya hizo zilizomea na kustawi katika shamba hili kubwa, zao hili ni zao la biashara kwani humuingizia mkulima huyo kipato.

Zao aina ya pilipili zikiwa zimekuzwa na kumea vizuri katika shamba kubwa, zao hili la biashara uvunwa kupelekwa sokoni na kuwaingizia wakulima kipato kitakachowasaidia kuendesha shughuli zao za kilimo na kujikimu wao binafsi.

Mkulima mmoja akiwa katika shamba kubwa lenye mimea ya nyanya, ambayo imekwisha kuzaa matunda hayo angali bado hayajaiva, zao hili la biashara humuingizia mkulima huyu kipato kitakachomuwezesha kujikimu na kuendesha shughuli zake za kilimo.

Mwanaume mmoja mkulima aliye chuchumaa katika eneo la shamba mbele yake kuna matikiti yaliyokwisha kuvuna na ameshikilia tikiti moja lililokwisha kukatwa akiwa anatabasamu zao hili ni zao la biashara kwani humsaidia mkulima huyu kupata kipato atakapolipeleka sokoni na kuliuza

Magunia kadhaa yaliyojaa zao la viazi zao hili lililokwisha kuvunwa kutoka shambani liko tayari kupelekwa sokoni kwani huwakilisha zao la biashara ambalo huwasaidia wakulima kupata kipato.

Vitunguu vikiwa vinaanikwa kwenye eneo la shamba. Vitunguu hivi vimekwisha kuvunwa na viko tayari kupelekwa sokoni kwani zao hili la biashara humuingizia mkulima kipato pale ambapo atalikusanya na kulipakia na kulipeleka sokoni tayari kwa mauzo.

Bustani ndogo ambapo mazao ya mbogamboga yameoteshwa kwa mfumo mzuri yakiwa yamemea na kukomaa yenye rangi ya kijani kibichi. Mazao haya ni mazao ya Biashara kwani yanapovunwa huuzwa na kuwaingizia wakulima kipato.

Wakulima kadhaa wakiwa katika shamba la vitunguu pia kuna mabomba meusi yanayosaidia katika umwagiliaji wa mazao haya, zao hili ni zao la biashara kwani hupelekwa sokoni kuuzwa na kuwaingizia wakulima kipato.

Zao la biashara aina ya viazi vitamu vikiwa vinafukuliwa kutoka ardhini. Zao hili la biashara huwaingizia wakulima kipato kwani hupelekwa sokoni na kuuzwa ili kupata fedha.

Matenga yenye rangi ya njano iliyojaa zao aina la parachichi, yakiwa yamekwisha kuvunwa kutoka shambani. Zao hili ni zao la biashara kwani humuingizia mkulima kipato pale ambapo atalipeleka sokoni na kuliuza.

Wakulima kadhaa wa rika tofauti wakiwa kwenye eneo la shamba la mahindi wakiendelea na zoezi la uvunaji wa zao hili la biashara. Zao hili la mahindi huwapatia wakulima hawa kipato pale ambapo wataviuza itakapopelekwa sokoni.

Zao aina ya hoho likiwa limevunwa kutoka shambani na kuwekwa kwenye vikapu, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa, wakulima kadhaa wanawake wakiendelea na uvunaji wa zao hili. Hii inawakilisha uvunaji wa mazao ya biashara yatakayowasaidia wakulima hawa kuweza kupata kipato.

Nyanya zenye rangi nyekundu, zikiwa zimeaiva na ambazo zimekwisha kuvunwa kutoka kwenye shamba hili. Zao hili ni zao la biashara linalomsaidia mkulima kupata kipato kwani hupelekwa sokoni na kuuzwa.

Wakulima kadhaa wakivuna mananasi toka shambani na kuyaweka kwenye matenga mekundu yanayopakiwa na kwenda sokoni. Kwani zao hili la biashara huwaingizia wakulima hawa kipato wanavyolipeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Zao aina ya pilipili likiwa limemea na kustawi vizuri ndani ya chafu; ambapo mimea hii imeotoshwa na kukuzwa katika safu za kunyooka. Zao hili ni zao la biashara kwani huuzwa na kumpatia mkulima kipato.

Zao la vitunguu likiwa limevunwa na limekusanywa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokon. Zao hili ni zao la biashara kwani huwasaidia wakulima kupata kipato cha kujikimu wao binafsi na kuendesha shughuli zao za kilimo.

Wakulima kadhaa wanawake kwa wanaume wa rika mbalimbali, walio valia mavazi tofauti tofauti wakiwa katika eneo la bustani wakiendelea na zoezi la upandaji mbegu katika bustani hii ndogo; hii inawakilisha juhudi za wakulima katika upandaji wa mbegu ili kupata mazao yaliyo bora.

Wakulima kadhaa wanaume kwa wanawake wakiendelea na zoezi la uvunaji wa zao aina ya nyanya ambazo zimekomaa na kustawi vizuri na zimewekwa kwenye matenga yaliyopangwa eneo hili. Hii inawakilisha juhudi za wakulima katika kuhakikisha wanapata mazao bora na yaliyo kidhi vigezo.

Ndoo zenye rangi kadha wa kadha ambapo ndani yake miche midogo inachipua, hii inawakilisha jitihada za wakulima katika upandaji wa mbegu na ununuaji wa pembejeo za kilimo zilizo bora ili kupata mazao mazuri.

Shamba lenye mipira ya plastiki inayosadia katika shughuli za kilimo pia kuna mazao yaliyochipua ya mbogamboga, hii ina wakilisha shughuli za wakulima katika kuchagua mbegu bora, kuzipanda na kuhakikisha mazao hayo yanapata maji ili kuweza kupata mazao yaliyo bora.

Mkulima mmoja mwanaume akiwa amechuchumaa shambani kwake akivuna matikiti. Matikiti mengine yako mbele yake na ameshika tikiti moja lililokatwa nusu akiwa anatabasamu. Hii inaonyesha mkulima huyu amefurahishwa na mazao aliyoyavuna kwani huashiria aliweza jitihada za kununua mbegu bora ili kupata mazao bora.

Wanaume wawili wakiwa katika shamba la nyanya; lililomo ndani ya chafu, wakijadili mwenendo wa ukuaji wa nyanya hizi ambazo bado zinaendelea kukomaa. Hii inaashiria jitihada za wakulima katika kujizatiti ili kupata mazao bora na stahiki, yatakayonufaisha binadamu.

Kilimo cha nyanya ambapo mazao ya nyanya yanakuwa kutoka kwenye viroba vidogo, ambapo imeanza kuchipua na kutoa matunda baadhi yakiwa ya kijani na mengine mekundu. Hii inawakilisha juhudi za wakulima katika matumizi ya mbegu bora, ili kupata mazao yaliyo ya viwango vya juu.

Mazao ya mihogo yakiwa yamevunwa na kuwekwa kwenye mifuko ya salfeti tayari kwaajili ya kwenda kupelekwa sokoni. Hii inawakilisha jitihada za wakulima katika upandaji wa mbegu na uvunaji wa mazao yao shambani.

Wakulima kadhaa wakiwa katika eneo la shamba wakiendelea na zoezi la uvunaji wa viazi vya aina mbalimbali, wakifukua viazi hivyo kutoka ardhini hii inaonyesha jitihada katika hatua zote za kilimo katika uandaaji wa shamba upandaji wa mbegu na uvunaji.

Wakulima kadhaa wanaume waliopo kwenye eneo la shamba kubwa ambapo kumelimwa zao la mahindi, wameshika mapanga mkononi wakiendelea na ukataji na uvunaji wa mazao hayo ya mahindi, ili kuliandaa shamba na msimu ujao wa mazao.

Trekta kubwa yenye magurudumu makubwa pia ikiwa imefungwa mashine maalum kwa nyuma inayosaidia katika ulimaji wa shamba na uandaaji wa shamba kwa msimu mpya wa kilimo, hii inawakilisha matumizi ya teknolojia katika mashine bora za kilimo zitakazowapunguzia wakulima gharama na muda.

Miche ya mazao ikiwa imemea na kustawi vizuri, ikiwa inasafirishwa katika Mashine ya kisasa na ya kiteknolojia inayofanyakazi katika chumba hiki; Mashine hii usaidia katika usafirishaji na uoteshaji wa miche hii ili kupata mazao bora.

Trekta lenye rangi ya kijani lenye magurudumu ya aina mbalimbali. Trekta hili limefungwa vifaa maalum na cha kisasa kwa nyuma ambacho husaidia katika shughuli za kilimo shambani hapa. Hii inawakilisha matumizi ya teknolojia katika kutumia mashine bora za kilimo.

Mashine ya kilimo ikiwa inafanya kazi kwenye bustani ndogo mashine hii inayofanya kazi ya kutindua na kuchanganya udongo, ili virutubisho viweze kuchanganyika vizuri na pale ambapo mbegu zitawekwa kwenye udongo huo mimea iweze kuchipua na kukua vizuri.

Mazao ya mbogamboga yakiwa yamekuzwa kutoka kwenye mabomba meupe yaliyosimamishwa pia yanamulikwa na taa ambazo hutoa mwanga bandia, hii inawakilisha matumizi ya mashine bora na za kisasa katika shughuli za kilimo ili kupata mazao bora.

Matrekta mawili yenye rangi ya kijani yakiendelea kufanya kazi katika shamba hili kubwa, nyuma ya matrekta haya kuna mashine za kisasa za kilimo zilizofungwa. Ambazo husaidia kuchimba na kutibua udongo, kuliweka shamba tayari kwa ajili ya msimu mpya wa upandaji wa mbegu.

Mazao yaliyomea na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, ikiwa inakua vizuri ndani ya chumba, ambapo inaangaziwa na taa zenye mwanga bandia. Hii inakwakilisha matumizi ya mashine za kiteknolojia ambazo husaidia katika shughuli za kilimo.

Eneo la shamba kubwa, ambapo trekta lenye magurudumu makubwa, limefungwa mashine ya kisasa na ya kulimia shambani hapo. Mashine hii ambayo hufanya kazi ya kutindua na kulima udongo, huandaa na kuweka shamba tayari kwa ajili ya msimu mpya kupanda mazao.

Ndani ya safu kubwa na ya kisasa mazao ya nyanya yakiwa yameoteshwa vizuri na kwa mpangilio maalumu kukiwa kuna mashine ya kiroboti yenye teknolojia ya hali ya juu na ya kisasa inayosaidia katika upaliliaji wa mazao haya, hii inawakilisha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya mashine bora za kilimo ili kupata mazao safi.

Samaki wenye rangi za kuvutia wakiwa wanaogelea ndani ya tanki la glasi, samaki hawa wenye mchanganyiko wa rangi ya chungwa na dhahabu, ambapo ndani ya maji haya kuna uoto wa bandia lakini pia samaki hawa hufugwa kwa lengo la urembo.

Samaki watatu wenye rangi nzuri na kuvutia wakiwa wanaogelea ndani ya tanki kubwa la kioo lililojazwa maji, ndani ya maji haya kukiwa na mmea wenye rangi ya kijani kibichi hii inaashiria ufugaji wa samaki kwa lengo la urembo.

Bwawa dogo lililo tengenezwa vizuri limewekewa wavu kwa juu na kufunika samaki wanaoogelea ndani ya maji haya, samaki hawa wa kufugwa husaidia katika upatikanaji wa chakula lakini pia huuzwa ili kupata kipato.

Shamba kubwa lililooteshwa mazao ya mahindi ambayo yamekwisha kuvunwa na mimea imeachwa shambani ikiwa imenyauka. Hii inawakilisha bidhaa za chakula ambazo huvunwa kutoka mashambani kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo na zingine viwandani.

Wanamazingira kadhaa wanaume kwa wanawake wakiwa wamesimama kwenye bustani iliyopandwa miche midogo ya miti. Hii inawakilisha zoezi la upandaji wa miche ya miti ambayo husaidia katika utunzaji wa mazingira na usafishaji wa hewa na ongezeko la mvua.

Mandhari nzuri ya kuvutia na tulivu iliyotawaliwa na mkondo wa maji pamoja na msitu mnene, miti hii iliyotawala mandhari hii hutumika kutunza mazingira na husaidia katika ongezeko la mvua.

Mwanamazingira mmoja akiwa katika bustani iliyopandwa miche mingi ya miti mbalimbali. Miche hii ambayo baadaye huuzwa na kumuingizia mwanaume huyu kipato, husaidia katika utunzaji wa mazingira na usafishaji wa hewa na ongezeko la mvua,y kwani baadae hukua na kustawi kuwa miti mizuri.

Mandhari nzuri tulivu na ya kuvutia iliyotawaliwa kwa nyasi pamoja na miti mirefu. Eneo hili la misitu likiwa limetengwa na kutunzwa vizuri husaidia kutunza mazingira na husaidia katika ongezeko la upatikanaji wa mvua.

Watu kadhaa wakiwa wanatembea kwenye eneo maalum lililotawaliwa na misitu minene. Misitu hii husaidia katika utunzaji wa mazingira lakini upatikanaji wa dawa za asili. Na pia ni makazi ya wanyama mbalimbali.

Mandhari pana na tulivu iliyotawaliwa na msitu mkubwa na mnene, ambao husaidia katika upembezeshaji wa mazingira na utunzaji wa mazingira, aidha kupitia msitu huu tunapata dawa za asili zinazosaidia kutibu magonjwa mbalimbali.

Wana mazingira kadhaa mwanaume mmoja na wanawake, wengine wao wakiwa wameinama na kuchuchumaa na mwingine amesimama; wakiendelea na zoezi na upandaji wa miche midogo ya miti. Zoezi hili husaidia katika nyanja mbalimbali za kimazingira ambapo husaidia katika ongezeko la mvua.

Watu wazima kadhaa wakiendelea na zoezi la umwagiliaji wa maji kwenye miche ya miti, iliyooteshwa katika eneo hilo. Hii inawakilisha zoezi la upandaji wa miti kwa manufaa ya baadae, itakayolinda mazingira na jamii zijazo.

Mazao ya mbogamboga yakiwa yanakuwa kutoka kwenye mabomba meupe yaliyopangiliwa kwa safu za kunyooka, ndani ya mabomba haya kuna maji yenye virutubisho yanayotiririshwa kwa mimea hii ili iweze kukua na kumea vizuri, hichi ni kilimo cha haidroponiki ambacho hakitegemei uwepo wa udongo.

Kilimo cha haidroponi hiki ni kilimo ambapo mimea mbogamboga inakuzwa kutoka kwenye mabomba marefu meupe, ambapo ndani yake kuna maji yenye virutubishi yanayosambazwa kwa mimea hii kwa ukuaji bora na mzuri.

Mazao kadhaa yakiwa yanakua na kumea kutoka kwenye vyombo vya plastiki. Hichi ni kilimo cha haidroponi kisichotegemea uwepo wa udongo bali maji yenye virutubisho yanayoendelea kusambazwa kwenye mimea hii ili iweze kukua na kumea vizuri.

Mazao ya mbogamboga yaliyomea na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, kilimo hichi cha hydroponi hakitegemei udongo bali maji ya virutubisho yaliyo sambazwa kwenye mimea hii ili iweze kukua na kumea vizuri.

Mimea kadhaa inayokuwa na kustawi kutoka kwenye bomba refu jeupe ambapo maji yenye virutubisho husambazwa kwa mimea hii ili iweze kukua vizuri, hiki ni kilimo cha haidroponi ambacho hakitegemei uwepo wa udongo bali usambazaji wa maji yenye virutubisho kwa ustawi wa mimea.

Mabomba marefu yenye rangi nyeupe yenye matobo madogomadogo, ambapo mimea huoteshewa humo, mabomba haya huwakilisha uwepo wa kilimo cha haidroponi kisicho tegemea uwepo wa udongo bali maji yenye virutubisho yanayo sambazwa kwa mimea hiyo.

Mimea yenye rangi ya kijani kibichi ikiwa imemea na kustawi vizuri kutoka kwenye mabomba yenye rangi nyeupe. Hiki ni kilimo cha haidroponi kisichotegemea uwepo wa udongo bali maji yenye virutubisho yanayosambazwa kwenye mimea hii ili iweze kustawi na kumea vizuri.

Mazao ya mbogamboga yakiwa yanakuzwa kutoka kwenye mabomba meupe ambapo huwakilisha kilimo cha haidroponi kisichotegemea uwepo wa udongo bali maji yenye virutubishi yanayosambazwa kwa mimea hii ili yaweze kukua vizuri.

Mazao ya mbogamboga ikiwa inakuzwa kutoka kwenye mabomba yaliyopangiliwa vizuri ndani ya chafu kubwa, hii inawakilisha kilimo cha haidroponi kisichotegemea uwepo wa udongo bali maji yenye virutubisho yanayosambazwa kwenye mimea hii ili iweze kukua vizuri.

Mazao ya mbogamboga yenye rangi ya kijani kibichi ikiwa inakuzwa, kutoka kwenye mabomba marefu meupe yaliyopangiliwa ndani ya chafu kubwa, kilimo hiki cha haidroponi hakitegemei uwepo wa udongo, bali maji ya virutubishi yanayosambazwa kwa mimea hii ya mbogamboga.

Mazao kadhaa yenye rangi ya kijani kibichi, yakiwa yanakuzwa kutoka kwenye mabomba marefu yenye rangi ya kijivu. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi ambapo hakitegemei uwepo wa udongo bali maji ya virutubishi yanayosambazwa kwa mimea hii kwa ukuaji bora.

Mazao ya mbogamboga yenye rangi ya kijani kibichi ikiwa imemea na kustawi kutoka kwenye bomba lenye rangi nyeupe kutoka kupitia tobo dogo, hii inawakilisha kilimo cha haidroponi kisichotegmea uwepo wa udongo bali maji yenye virutubishi yanayosambazwa kwa mimea hii ili iweze kukua na kustawi vizuri.

Kilimo cha haidroponi mimea yenye ya rangi ya kijani kibichi, inakuzwa kutoka kwenye mabomba meupe yaliyopangiiliwa katika safu za kulala ndani ya mabomba haya kuna maji yenye virutubishi yanayotiririshwa na kupitishwa katika kila mmea ili uweze kukua kwani kilimo hiki hakitegemei uwepo wa udongo.

Zao la mbogamboga likiwa linakuzwa kutoka kwenye chombo maalum chenye rangi nyeusi. Huku kwa chini kuna ndoo ndogo ambayo maji na virutubisho husambazwa kwa mmea uliopo juu. Hiki ni kilimo cha haidroponi kisichotegemea uwepo wa udongo, bali maji yenye virutubisho.

Kilimo cha haidroponi, mimea midogo imeoteshwa katika mabomba meupe, imemea vizuri na mipira midogo meusi husaidia kusambaza maji yenye virutubisho kuhakikisha mimea hii inakua na kustawi vizuri pasipo matumizi ya udongo.

Ndani ya banda kubwa na la kisasa, kuna vifaranga vidogo vya kuku, vinapatiwa malisho, ikiwemo chakula na maji. Hii inawakilisha ufugaji wa kiwandani ambao vifaranga hawa hufugwa kwa manufaa ya kuuzwa na kujipatia fedha.

Zao aina la kabichi likiwa limemea na kustawi vizuri shambani hapa. Mazao haya yakiwa yameoteshwa na kupangiliwa katika safu za kunyooka. Hii huashiria kilimo cha viwandani ambapo hutegemea uoteshaji na uzalishaji wa mazao mengi.

Wafanyakazi kadhaa wengi wao wakiwa wanawake wamevaa sare za bluu na kofia za nywele za rangi ya samawati. Mazingira haya ni kiwanda cha usindikaji na upakiaji wa mazao ikisisitiza mchakato wa baada ya mavuno katika sekta ya kilimo cha viwandani.

Ng'ombe wengi wenye rangi nyeupe pamoja na mabaka meusi, wakiwa kwenye banda kubwa na kila mmoja akiwa kwenye kizingiti chake cha chuma, akiendelea kupatiwa chakula pamoja na maji. Hii inawakilishwa ufugaji wa viwandani, unaolenga ufugaji wa ng'ombe, ili kupata maziwa pamoja na nyama.

Shamba kubwa lenye mimea kadha wa kadha iliyopangwa kwa safu za kunyooka yenye majani ya kijani kibichi, kilimo hiki ni kilimo cha viwandani kinachotegemea ukuaji na ulimaji wa mazao mengi, yatakayostawi vizuri kwa kiwango cha juu ili kuweza kupelekwa kiwandani na kuchakatwa vizuri.

Wakulima kadhaa wengi wao wakiwa ni wanawake, wakiendelea na zoezi la kupalilia mazao haya yaliyooteshwa shambani hapa, kwa mafungu madogomadogo. Hii inawakilisha kilimo cha viwandani, kinachotegemea mazao mengi mno.

Banda kubwa la kisasa ambalo ng'ombe wengi wamefugwa humo, ng'ombe hao wakiwa wenye rangi nyeupe pamoja na madoa meusi wakiwa ndani ya vizingiti vya chuma, hii inawakilisha ufugaji wa viwandani ambapo ng'ombe hawa hufugwa kwa lengo la upatikanaji wa maziwa na nyama.

Trekta lenye magurudumu makubwa, lenye rangi la kijani pamoja na njano, kikiwa kimefungwa kifaa maalumu kwa nyuma kinacho nyunyuzia dawa na viwatilifu maalumu kwa mazao haya yaliyooteshwa shambani hapo, hii inawakilisha kilimo cha viwandani kinachotegemea uoteshaji wa mazao mengi na matumizi ya mashine za kisasa ili kupata mazao bora na mengi.

Mazao ya nyanya yakiwa yamelimwa mengine yakiwa bado hayajakomaa zao hili huashiria kilimo cha viwandani, ambapo hupelekwa viwandani kuchakatwa na kutengeneza bidhaa za mwisho, zinazotumika na kwa manufaa ya mlaji ambaye ni binadamu.

Ndani ya chafu kubwa mimea ya kijani kibichi imemea, imestawi vizuri katika chafu hii na imepangiliwa katika safu nzuri za kunyooka. Mandhari hii inawakilisha kilimo cha viwandani ambacho kinategemea uoteshaji na upandaji wa mazao mengi kwa manufaa bora.

Mkulima mmoja mwanaume aliyesimama ndani ya shamba lililomo ndani ya chafu kubwa ya kuvutia ndani ya chafu, hii kuna mimea ya nyanya ambayo imekwisha anza kutoa matunda, hii inawakilisha kilimo cha viwandani kinachotegemea ulimaji wa mazao mengi ili kupata bidhaa zilizo bora.

Mkulima mmoja mwanaume aliyevaa mavazi rasmi akiwa katika shamba lililomo ndani ya chafu kubwa. Shamba hili likiwa ni shamba la nyanya, huwakilisha kilimo cha viwandani ambacho hutegemea ukulima na ulimaji wa mazao mengi ili kupata bidhaa nyingi na bora.

Mazao yaliyostawi vizuri ya kijani kibichi, yakiwa yamepandwa shambani, udongo ukiwa mkavu. Aidha kuna mabomba meusi membamba membamba iliyokatiza pembeni ya mazao hayo, ambayo husaidia katika shughuli za umwagiliaji ili mimea hii ipate maji ya kutosha.

Mazao ya mbogamboga yakiwa yamelimwa kwa mfumo wa matuta, shambani hapa kukiwa na mabomba marefu ya umwagiliaji, yanayosaidia kusambaza maji kwa mazao haya, ili yaweze kukua vizuri na kuweza kuzalisha chakula bora kwa manufaa ya binadamu.

Mazao yenye rangi ya kijani kibichi ikiwa imeoteshwa na kumea na kupangwa katika safu za kunyooka kwa njia ya matuta katika kila tuta kuna maji yanatiririka ambayo huwakilisha shughuli ya umwagiliaji kwa njia ya matuta hii husaidia mimea kupata maji ya kutosha hata katika kipindi cha kiangazi.

Eneo la shamba ambapo kuna mabomba meusi yanayosaidia katika umwagiliaji wa maji kwa mazao haya yaliyomo shambani hapa, kilimo hiki hutegemea umwagiliaji mzuri ambao husaidia mimea kukua na kustawi vizuri.

Eneo la shamba kubwa lililozungukwa na uoto wa asili, kama vile miti yenye rangi ya kijani kibichi, pia kuna mazao yaliyooteshwa yenye rangi ya kijani kibichi, aidha kuna mabomba membamba yenye rangi nyeusi, iliyolazwa chini kwa lengo la umwagiliaji wa mazao hayo. Hii inawakilisha miundombinu ya umwagiliaji wa mazao.

Mazao ya mbogamboga yenye rangi ya kijani kibichi yakiwa yanaendelea kustawi na kukomaa vizuri shambani hapa, yaliyopandwa kwenye matuta kuna mabomba yanayo saidia katika shughuli za umwagiliaji; hii inawakilisha mimea inapata maji ya kutosha ili iweze kukua na kuzalisha chakula bora.

Mazao ya mbogamboga yakiwa yamekua na kustawi vizuri, yameoteshwa kwa mfumo wa matuta, shambani hapa kukiwa kuna bomba jeusi linalosaidia katika shughuli za kilimo. Hii inasaidia mimea iweze kupata maji ya kutosha hata katika kipindi cha kiangazi maji yanayopatikana kwa shida.

Mandhari pana tulivu na ya asili iliyotawaliwa na nyasi fupi za kijani za rangi ya kijani kibichi, miti, vichaka, pia mandhari hii ina miinuko na mabonde kama vile milima midogo midogo anga nalo likiwa lenye rangi ya bluu na mawingu yenye rangi nyeupe yakitanda juu.

Mandhari pana na kubwa, yenye ardhi tambarare pamoja na miinuko kama vile milima midogo, pia kuna uoto wa asili ikiwemo nyasi fupi, pamoja na vichaka vilivyomo vingi. Anga likiwa na mawingu mazito yaliyotanda, ikiashiria dalili za mvua.

Mandhari nzuri ya kuvutia ya kitropiki iliyotawaliwa na uoto wa asili wa nyasi za kijani kibichi vichaka na miti. Kwa mbali kuna mlima kilimanjaro ulio na tharuji kwa juu na mawingu yakiwa kwa mbali angani.

Mandhari nzuri na ya asili, iliyotawaliwa na wote wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti ya kijani kibichi pia kuna mkondo wa maji kama vile mto ambao unaotiririsha maji mengi na ya kutosha.

Mandhari nzuri pana na tulivu iliyotawaliwa na uwoto wa asili kama vile miti pamoja na chanzo cha maji kwa mbali, anga likiwa na rangi ya bluu pamoja na mawingu meupe yaliyotawanyika.

Mandhari pana tulivu na nzuri iliyitawaliwa na uoto wa asili wa vichaka pamoja na miti, pia kuna mkondo wa maji unaotiririsha maji mengi yenye rangi ya kahawia.

Mandhari nzuri, tulivu na ya asili; ikiwa imetawaliwa na uoto wa asili kama vile nyasi, miti ya kijani kibichi na vichaka. Anga likiwa lenye rangi ya bluu na mwanga wa jua ukiwa ni mkali na angavu, mawingu meupe yanaonekana pia yakiwa yametapakaa sehemu kubwa ya anga.

Mandhari pana na tulivu yenye milima mirefu pamoja na ardhi yenye mteremko iliyotawaliwa na uoto wa asili kama vile nyasi pamoja na vichaka vya kijani kibichi. Jua limeanza kuchomoza na mawingu yakiwa yametanda ikiashiria ni nyakati za asubuhi.

Mandhari pana, kubwa na tulivu iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi, vichaka na miti, nyasi zikiwa zimekauka na miti ikionekana kwa mbali yenye rangi ya kijani kibichi; hii inawakilisha mandhari ya kisavana inayotoa taswira ya utulivu na ya kupendeza.

Mandhari pana na nzuri iliyotawaliwa na uoto wa asili kama vile nyasi fup,i miti mirefu, pamoja na vichaka. Anga likiwa lenye rangi ya bluu na mawingu meupe ikiashiria ni kipindi cha kiangazi.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyotawaliwa na mkondo wa maji aina ya bwawa, pia kuna uoto wa asili wa kijani kibichi kama vile: miti, nyasi na vichaka. Anga likiwa na rangi ya bluu na mawingu yaliyotapanywa, ikivutia sana.

Mandhari nzuri na ya siri iliyotawaliwa na milima na mabonde pamoja na uoto wa asili kama vile; miti, nyasi za kijani kibichi pamoja na vichaka. Anga likiwa lenye rangu ya bluu pamoja na mawingu meupe na jua likiangaza na kutoa mwangaza angavu.

Mandhari pana nzuri na ya kuvutia iliyotawaliwa na uoto wa asili kama vile miti mirefu majani pamoja na vichaka vyenye rangi ya kijani kibichi mandhari hii ya kitropiki hupatikana katika eneo la mbuga za wanyama na uchochea shughuli za utalii.

Eneo maalumu ambapo kuna mizinga ya nyuki ikiwakilisha ufugaji wa nyuki kwa lengo la upatikanaji wa asali, ambayo hutumika kutibu magonjwa ya kadha wa kadha lakini pia huuzwa na kuwaingizia wakulima kipato.

Wakulima kadhaa waliovalia mavazi rasmi ya kujikinga dhidi ya nyuki, wamesimama pembezoni mwa mizinga hiyo ambayo inawakilisha ufugaji wa nyuki ambao husaidia katika upatikanaji wa asali.

Mbuzi wenye rangi ya kahawia pamoja na nyeupe wakiwa kwenye zizi, wakiendelea kupatiwa malisho ya majani mabichi. Hii inawakisha ufugaji wa mbuzi hawa kwa manufaa ya nyama na maziwa. Aidha husaidia katika uingizaji wa kipato.

Kuku wenye rangi tofautitofauti kama vile nyeupe na kahawia wakiwa wanatembea katika eneo la wazi wakijipatia chakula, hii inawakilisha ufugaji wa ndege hawa kwa matumizi au kwa manufaa ya mayai na Nyama.

Bata wenye rangi nyeupe wakiwa ndani ya banda lao maalim, wakipatiwa malisho ikiwemo chakula na maji. Mfugaji wao wa kiume aliye valia mavazi rasmi ameshika mfuko wa salfeti akiwamiminia chakula.

Bata wenye rangi nyeupe wakitembea kwenye mazingira yao ya asili na kwa nyuma mfugaji wao akiwa amesimama na amevalia mavazi rasmi ikiwemo koti lenye rangi ya kijani, bata hao wakiwa wanapatiwa malisho hufugwa kwa lengo la upatikanaji wa nyama.

Shamba kubwa lililo pakana na mandhari ya asili iliyotawaliwa na miti pamoja na nyasi. Kuna mazao ya mahindi yaliyooteshwa kwa njia ya matuta, hii inawakilisha kilimo cha mbegu; ambapo mbegu hupandwa ili kuweza kutoa mazao yaliyo bora na yanayofaa kwa matumizi ya binadamu.

Kifungashio maalumu chenye picha ya zao la nyanya yenye rangi nyekundu iliyokomaa na kustawi vizuri, ndani ya kifungashio hiki kukiwa na mbegu ya zao hili ambalo huwakilisha kilimo cha mbegu kinachotegemea upandaji wa mbegu bora ili kupata mazao bora na stahiki.

Kifungashio chenye rangi tofauti, maandishi na picha ya zao ndani yake kukiwa na mbegu za zao husika, hii inawakilisha kilimo cha mbegu ambapo wakulima hununua mbegu bora na kuzipanda shambani na kupata mazao bora.

Ndani ya chafu nzuri na kubwa, ambapo miche midogomidogo ya mazao mbalimbali, ikiwa imeoteshwa kwa safu za kunyooka na imestawi vizuri. Hii inadhihirisha kilimo cha mbegu, ambapo mbegu hupandwa kisha miche huoteshwa vizuri, kumea na kupelekwa shambani ili iweze kukua zaidi.

Miche midogomidogo ya mazao iliyopandwa kwa safu za kunyooka kwenye vyombo maalumu ndani ya chafu kubwa ya kupendeza; hii inawakilisha kilimo cha mbegu ambapo mbegu hupandwa, huchipua kwenda kwenye miche midogo na miche hii hupelekwa shambani ili kupata mazao mazuri na muhimu.

Kifungashio kilichopambwa kwa picha, rangi na maandishi ambapo ndani yake kuna mbegu za mmea ulioonyeshwa kwenye picha iliyopo kwenye kifungashio hiko. Hii inayakinisha kilimo cha mbegu ambapo mbegu bora hununuliwa na wakulima kuoteshwa, ili kupata mazao bora na salama.

Wakulima wachache wakiwa katika shamba ambalo kuna mipira myembamba myeusi, inayosaidia katika shughuli za kilimo, hii ina wakilisha upandaji wa mbegu na kilimo cha mbegu, ambapo miche midogo iliyo pandwa kutokana na mbegu nzuri zimeletwa shambani ili kuweza kumea na kutoa mazao yaliyo komaa.

Kifungashio cha mbegu ambapo kina rangi tofauti tofauti kikiwa na picha ya zao ambalo linatokana na mbegu hizi zilizomo ndani ya kifungashio hiki. hii inawakilisha bidhaa aina ya mbegu ambazo husaidia katika shughuli za kilomo cha mbegu ili kupata mazao yaliyo bora.

Miche midogo ya mazao iliyomea na kustawi vizuri ikiwa inakuwa kutoka kwenye udongo mweusi. Hii inawakilisha kilimo cha mbegu ambapo mbegu hupandwa huchipua kwenda kwenye miche midogo na baadae miche hii upelekwa shambani kukuzwa na kutoa mazao kamili.

Ndani ya chafu nzuri, ambapo miche midogomidogo ya mazao mbalimbali imeoteshwa katika trei zilizopangiliwa kwa safu za kunyooka. Hii inawakilisha matumizi ya mbegu bora na uoteshaji wa miche ili kusaidia katika shughuli za kilimo cha mbegu, ambapo miche midogo huoteshwa halafu hupelekwa shambani.

Magunia kadhaa yaliyopangiliwa vizuri, yakiwa na mbegu za mazao kadha wa kadha ndani yake, hii inawakilisha kilimo cha mbegu ambapo mbegu hizi hununuliwa na wakulima na kwisha kwenda shambani kuzipanda, ili kupata mazao stahiki.

Kifungashio maalumu kilichopambwa kwa picha, rangi na maandishi tofauti tofauti ambapo ndani yake kuna mbegu za zao husika, mbegu hizi hutumika na wakulima katika shughuli zao ili kuweza kupata mazao bora na stahiki.

Mazao aina ya mahindi, yaliyooteshwa katika shamba kwa safu za kunyooka. Hii inaashiria utumikaji wa mbegu bora za kilimo katika kilimo hiki cha mbegu, ili kupata mazao yaliyostawi na yatakayosaidia katika upatikanaji wa fedha.

Kifungashio chenye rangi, maandishi na picha ya zao aina ya boga. Ndani ya kifungashio hiki kuna mbegu za zao hili ambalo huwakilisha kilimo cha mbegu pale ambapo wakulima hununua mbegu bora, kuzipanda mashambani ili kupata mazao bora na muhimu.

Mazao jamii ya kunde yamevunwa na kupelekwa shambani yameletwa sokoni yamewekwa kwenye vikapu tayari kwa ajili ya mauzo, mazao haya yana wakilisha kilimo cha mbegu bora ambapo husaidia katika upatikanaji wa mazao bora yatakayo muingizia mkulima faida.

Miche ya mazao mbalimbali ikiwa imepandwa katika vyombo vya plastiki na imewekwa kwenye trei moja kwa pamoja. Hii inawakilisha kilimo cha mbegu ambapo mbegu hupandwa huchipua kwenda kwenye miche midogo na miche hiyo hupelekwa shambani ili kukua na kupata mazao kamili.

Duka maalumu ambalo linauza bidhaa mbalimbali, zikiwemo bidhaa za chakula hasa jamii ya kunde. Hii inawakilisha kilimo cha mbegu, ambapo mazao haya yametokana na upandaji wa mbegu bora ili kuweza kupata bidhaa muhimu na nzuri kutokana na mbegu hizo bora.

Mbegu za mauwa kadha wa kadha zikiwa zinauzwa katika duka maalumu la kuuza pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, mbegu hizi zikiwa ndani ya vifungashio maalumu vilivyopangwa kwa picha na maandishi tofauti.

Madaktari wawili waliovalia mavazi rasmi, wakiwa katika chumba ambapo mezani kuna mbwa mweupe; akiwa anaendelea kufanyiwa uchunguzi yakinifu na daktari wa kike kwenye masikio ili kubaini vijidudu waliopo kwenye masikio yake na kupatiwa suluhisho stahiki.

Watu wazima kadhaa wanaume wawili wamesimama huku mbwa mwenye rangi ya kahawia amesimama pembeni yao. Hii inaashiria utunzaji wa wanyama ambao hufugwa majumbani wakiwa wanapatiwa vyakula na chanjo ili kuhakikisha wanakingwa na maradhi.

Mbwa wenye rangi nyeusi na kahawia wakiwa wamefungiwa na wanacheza katika eneo maalum la kutunzia wanyama. Hii inawakilisha sehemu ambapo wanyama hawa wanapatiwa matunzo ikiwemo chakula, chanjo pamoja na dawa ili waweze kua vizuri.

Kipeperushi kilichopambwa kwa rangi, maandishi na picha za wanyama wa kufugwa kama vile: mbwa, paka na sungura. Kipeperushi hiki kinatangaza huduma za utunzaji wa wanyama hao wa kufugwa ambapo wanapatiwa huduma mbalimbali kama vile za matibabu, chanjo na kadhalika.

Ndovu wachanga wenye rangi ya udongo mwekundu wakiendelea kupatiwa maziwa kutoka kwenye chupa zilizo shikiliwa na wanaume kadhaa walio valia mavazi rasmi, makoti yenye rangi ya kijani kibichi, ndovu hawa wakiwa katika eneo la matunzo wakiwa wanaendelea kupatiwa huduma muhimu.

Kundi la nyoka kadhaa wakiwa wamejikusanya na kujipindi ndani ya chumba ambapo ni eneo la hifadhi wakiwa wanatunzwa ili kuwavutia watalii. Ndani ya eneo hili kuna nyasi kavu zilizokatika sakafu hii.

Ndege wenye rangi nzuri za kuvutia ikiwemo nyeusi na nyeupe, akiwa anatembea kwenye mandhari nzuri ya asili ya nyasi tulivu; ndege huyu ni kitovu cha utalii kwani huvutia sana wageni.

Mnyama pori aina ya nyani wenye manyoya ya rangi mbalimbali: nyeusi, kijivu na kahawia akiwa anatembea kwenye mazingira yake ya asili yaitwayo mbuga. Mnyama huyu ni kitovu cha utalii kwani huchochea shughuli za utalii.

Ndovu mdogo mwenye rangi ya kahawia akiwa ananyweshwa maziwa kutoka kwenye chupa kubwa iliyoshikiliwa na mwanaume mmoja aliyevaa nguo rasmi, koti yenye rangi ya kijani kibichi na kushika chupa nyingine mkononi. Ndovu huyo akiwa katika eneo la matunzo wakipatiwa huduma muhimu kwa ustawi na afya njema.

Mamba aliyelala karibu na kingo za ziwa mamba huyu ni mnyama wa pori ambaye husaidia na uchochea shughuli za kitalii kwani wageni kutoka kuja kushuhudia na kumtazama mwamba huyu.

Mnyama pori aina ya swala akiwa katika mazingira yake ya asili aina ya mbuga, mandhari hii ikiwa imezungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi za kijani kibichi; na swala huyu akiwa anajipatia malisho kwa kula nyasi.